Hapa ni pahali ambapo watu wanaziweka matakataka kwenye taoni . Wanaonekana kuwa wanaweka takataka pahali ambapo haipaswi. Takataka hizi zinaleta madhara mengi kwenye taoni kama magonjwa, tena inazuia maji kuteremka vizuri.

Hapa ni michezoni ,kunao wachezaji ambao wameonekana wakicheza mpira wa futibali , kila mmoja amevalia nguo kulingana na timu yake huko kando kando kuna watu ambao wamekuja kushabikia ili waweze kutia nguvu na washinde.

Hapa kuna jaji ambaye anaonekana akiwa amevalia sare za kazi. Huyu ni jaji ambaye amestaafu David Maraga. Tena kunao rais wetu ambaye amestaafu Uhuru Kenyatta.

Hapa kuna watu ambao wanaonekana wakiwa wamevalia sare za kazi. Pia hapa kunao Raila Odinga, anaonekana akiandika kitabu hapa kwenye meza.

Hapa ni mchezoni, kunao wanaume ambao wanaonekana wakimenyana wakicheza, wamevalia nguo kulingana na timu yao. Huko kando kando kuna mashambiki ambao wamekuja ili waweze kuwashambikia wachezaji hawa na kuwatia nguvu.

Hii ni ofisi ya serekali, ofisi hii ni ya huduma watu ambao wanafanya kazi hapa wanaonekana kuwa wamevalia sare zinazofaa. Humu kwenye ofisi kunaonekana kuwa tarakilishi inatumiwa sana sana ili kurahisisha kazi huku kwenye huduma na kuwasaidia wananchi.

Hapa ni ofisi ya huduma na huko kando kuna viti ambavyo watu wanaeza kuketi wakati hawajafikiwa kwenye laini. Kuna mama ambaye anaonyesha mwanafuzi huyu vitu ambavyo anaeza kuviandika kwenye karatasi hili.

Hii ni ofisi ya serikali na ni ofisi ya huduma. Inaonekana kuwa watu ambao wanafanya kazi hapa wamevalia sare za kazi. Pia wanaonekana wakifanya kazi yao kwa bidii.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu. Tena hapa inaonekana kuwa ni kazi ya serikali. Mtu huyu anaonekana kuongelesha watu hawa kuwapa kuambia jinsi ya kutunza kazi yao. Hapa inaonekana kuwa ni ofisi ya huduma. Huko juu imeandikwa kuwa ni certificate ya birth na kifo.

Humu ni uwanjani. Uwanja humu kuna watu ambao wanashiriki kwenye riadha. Watu wengi wamekusanyika huku kandokando ili kushuhudia mchezo huu. Wengi wao wamevalia sare nyekundu, kuonyesha kuwa wanasimamia timu mmoja. Kila mmoja amekuja kumshangilia mtu wao ili aweze kupata ushindi.

Humu ni mchezoni. Watu wanaonekana kushangilia watu wachezaji ambao wanacheza. Hapa kuna wachezaji ambao ni wa kike. Pia wamevalia sare zinazofanana. Wanaonekana kushangilia timu yao kwa nguvu. Huko nyuma kunaonekana mashabiki ambao wamekuja ili kushangilia timu ambayo kila mmoja wanasimamia.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu. Watu wanaonekana kuwa na furaha. Tena wanawashangilia wachezaji. Kuna mmoja ambaye anabeba moto kwenye kikombe. Tena mwingine anaonekana kupuliza virimbi. Huko nyuma kuna mama ambaye amebeba skafu ambayo imeandikwa Gormahia. Hii ni mchezo wa footbball .

Hapa kuna watu ambao wamekusanyika hapa. Pia wanaonekana wakiwa na furaha. Kunao ambao wanapuliza virimbi na tarubeta. Wengi wao wanaonekana wakiwa wamevalia shati zinazofanana, ina maana kuwa watu hawa ni wa kundi moja.

Hapa ni taoni . Taoni humu ni chafu sana. Takataka zimetupwa kwenye mfereji wa maji. Takataka hizi zinaonekana kuwa zimeweza kuharibu hewa humu kwenye taoni . Watu ni wengi sana ambao hawajui kutunza mazingira ya watu wengine.

Hapa ni uwanjani kunao wachezaji wa timu tofauti tofauti wachezaji wamevalia sare kulingana na timu Yao wanaonekana kumenyana vilivyo huko kando kando Kuna watu ambao wamekuja kushangilia timu ambao wanasimamia ili kupata ushindi.

Huyu ni jaji wetu mkuu Martha Koome anaonekana kuwa amebeba bibilia kwenye mkono wake wa kulia, Anaonekana kuwapa kufanyia kazi wanainchi kwa utaratibu huko nyuma yake kunaonekana bendera ya nchi yetu kenya pia amevalia sare za majaji.

Hili ni karatasi ya good conduct . Karatasi hii unaweza ukaenda ukapata kwenye ofisi za huduma. Karatasi hii hutumiwa sana sana na watu ambao wanafanya kazi kwenye serikali. Karatasi hii husaidia watu ambao wanakuajiri kazi kujua kuwa hauna hatia yeyote.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu. Watu hawa wanaonekana kuwa na furaha sana. Alafu kuna kundi kubwa ambayo imevalia sare zinasofanana. Huko nyuma kuna mtu ambaye amebeba tarumbeta. Hii inaonyesha kuwa hii ni hali ya siasa. Watu wa chama moja wanaonekana kuwa wamevalia sare zinazofanana.

Hapa kunao watu wawili ambao wanaonekana wakiongea. Huku juu kwenye karatasi hii imeandikwa judiciary dialogue , pia imeweza kuandikwa siku na wakati ambapo mkutano huu unafaa kufanyika.

Huku ni uwanjani. Kuna wachezaji ambao wanacheza humu katikati. Kila timu imevalia sare za timu yake. Huku kando kando kuna watu ambao wamekuja ili kusherehekea watu hawa, wachezaji hawa, na kuwatia nguvu timu ambayo kila mmoja anasimamia ili waweze kupata ushindi.

Hii ni kundi ya wachezaji. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa ni maaskari. Kwenye shati yao ya wachezaji ina nambari tofauti tofauti. Tena jina imeandikwa KDF . Watu hawa wanaonekana kuwa ni watu wenye nguvu na wako tayari kucheza na kumenyana na timu wanaocheza nao.

Hapa ni mchezoni, kunao wachezaji ambao wanaonekana wakinganganiana mpira, huko kando kando kuna watu ambao wanawaangalia wachezaji hawa jinsi ambavyo wanacheza.

Hapa ni michezoni. Kina mama wanaonekana kucheza mchezo wa mpira. Kina mama hao wanaonekana kuwa wamevalia sare tofauti. Kila mmoja na timu yake ina sare yenye rangi tofauti. Huko kandokando kuna watu ambao wamekuja kushangilia ili kina mama hawa waweze kupata ushindi.

Hapa kunao wachezaji ambao wanacheza mchezo wa futiboli. Kila timu imevalia nguo zake na rangi yake. Huko kando kando kuna watu ambao wamekuja ili waweze kuwatia nguvu wachezaji hao.

Hizi ni ofisi ambazo sana sana watu ambao wanataka kusafiri nje za nchi wanaweza kuenda kuleta pasipoti yao hapa. Pia hapa kunao naibu wa rais Kithure Kindiki na wenzake ambao wamekuja kutembelea ofisi hii.

Humu ni ofisi ya huduma, ofisi hii ni ya serekali pia huku watu ambao wanafanya kazi huku wanafaa kuwa wanajua kutumia tarakilishi kwa sababu tarakilishi inatumiwa ili kurahisisha kazi .Tena watu ambao wanafanya kazi huku wanafaa kuvalia sare ambazo zinafaa kwenye kazi.

Hapa ni uwanja wa uchezaji, kuna mama ambaye amebeba skafu ambayo imeandikwa Bandari FC. Tena shati lake ambalo amelivaa imeandikwa Bandari FC. Hii inaonyesha kuwa hii ni mchezo wa foot boli ambao ulikwa unajeswa hapa kwenye uwanja.

Hii ni ofisi ya serikali tena ni ya huduma. Hapa kunao viti ambavyo watu wanakuja kuketi hapa wakati wanasubiri kufikiwa. Watu wanaonekana kushughulikiwa kama ipasavyo kwenye ofisi hii.

Hapa kuna mtu ambaye amepepa karatasi kwenye mkono yake tena kwenye mkono wake wa kulia anaonekana kuwa ana passpoti, mtu huyu anaonekana kuwa anataka kusafiri kuenda chini za ngambo tena hapa kuna mahali ambapo magari yamehekeswa, magari haya ni ya rangi tafauti tafauti.

Hapa kuna watu ambao wanaonekana wakiwa wamevalia shati za color ya kijani. Pia hapa kando kuna watu ambao wanaonekana wakiwa wamepanga laini ili waweze kuhudumiwa. Kunao watu ambao wanaonekana wameshahudumiwa na wametoka hapa kueda nyumbani.

Hapa ni ofisini. Ofisi humu inaonekana kuwa ni ya serikali. Kuna watu wawili ambao wanasimamia kazi hii. Mmoja ni wa kike na mwingine ni wa kiume. Watu wamepanga laini mbili ili waweze kufanya kazi hii kwa haraka. Wanaonekana kua kuandika vitu kwenye vitabu.

Huku ni uwanja wa uchezaji. Kunao wachezaji wengi ambao wamekuja kucheza huku. Hapa kuna mchezaji ambaye anashiriki mchezo wa kuruka. Anaonekana kua amemalizia kuruka mchezo huu. Huko nyuma kuna mchezaji mmoja ambaye yupo tayari pia yeye kushiriki mchezo huu. Hapa kando kuna makochi wao pia.

Hapa ni michezoni. Kunaye mchezaji ambaye anaonekana akiwa ameruka. Hapo kando kando kuna watu ambao wanaonekana wamekuja ili wawashabikie wachezaji wao, tena makochi wao wako hapo kando.

Hii ni ofisi ya huduma. Na hapa watu ambao wanafanya kazi hapa wanaonekana wakimwelezea aliyekua naibu wa rais Rigathi Gachagua mambo ambayo yanaendelea kwenye ofisi hii.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu. Wengi wao wamevalia suti tena wamevalia tai. Hapa kwenye kimeza ambayo wanatumia kuongea, imeandikwa jina ODM.Hawa ni watu ambao ni wapinzani. Watu hao wana, wako nyuma ya serikali.

Hapa ni mkusanyiko wa watu. Watu hawa wanaonekana kuwa wamevalia sare zinazofanana. Pia hapa wanaonekana kuwa wanashangilia timu yao. Watu hawa wanaonekana kuwa wako kwenye michezo. Kila mmoja anashangilia timu yake ili kuwatia moyo wachezaji na pia kuwatia nguvu.

Watu wakiwa wameketi huko kando kando ili waweze kusherehekea wachezaji hawa kulingana na timu yao. Wachezaji pia wanaonekana wakiwa wamevalia nguo zao kulingana na timu yao.

Huku ni taoni. Taoni humu unaonekana kuwa na mjengo mengi. Tena kuna mfereji ambayo limeweza kutambaa maji. Inaonekana kuwa kuna jengo ambalo linaendelea huko. Huu unahatarisha maisha hasaa kwa watoto kwa sababu watoto wanaweza kuingia hapo na kupoteza maisha yao.

Hapa ni bungeni. Na hii ni kifaa ambacho hutumiwa wakati watu wanaweza wanapiga kelele, ili waweze kunyamaza na wakati mtu amechukua muda mrefu kengele hii inaweza kupigwa ili mtu aweze kuketi chini.

Hizi ni ofisi za huduma. Ofisi hii inaweza ikasiadia watu sanaa. Ofisi hizi pia ni ya serikali. Katika kila meza ambapo watu wanafanya kazi huku wanaketi kunao tarakilishi. Hizi tarakilishi husaidia kurahisisha kazi humu kwenye ofisi za huduma.

Hapa kuna michezo. Watu hawa wanaonekana kuwa wamevalia sare tofauti kulingana na timu yao. Tena huko juu kando kando ya uwanja, kuna watu ambao wamekuja kusherehekea timu ambayo wanasimamia ili kutia nguvu wachezaji na kupata ushindi.

Hii ni ofisi ya serikali, ofisi hii ni ya huduma, watu wengi wamekuja hapa ili waweze kupata kushughulikiwa. Watu ambao wanafanya kazi hapa wanaonekana kutumia tarakilishi ili kurahishisha kazi, tena wanafaa kuvalia sare zinazofaa kwenye kazi yao.

Hapa ni mkusanyiko wa watu akiongozwa na Raila Odinga. Wanaonekana kuwa wamevaa sare zinazofanana. Tena hapa kuna keki ambayo imeandikwa PNU. Tena kuna soda ambayo inafaa kuteremshwa na keki huu kwenye meza. Inaonekana kuwa kuna sherehe huku.

Hii ni ofisi ya huduma pia ni ya serikali. Hapa imeandikwa kuwa huduma za serikali kwa urahisi na ufanisi. Pia mtu ambaye anafanya kazi hapa anaonekana akiwa amevalia sare za kazi na anatumia tarakilishi kurahisisha kazi yake.

Hapa kunao watu ambao wamekusanyika hapa wanaonekana kuwa wamepanga laini ili kuweze kuwa na utaratibu mzuri pia watu ambao wanasaidia wanaonekana wakitumia tarakilishi ili waweze kurahisisha kazi hapa.

Hapa ni ofisi ya huduma . Watu ambao wanafanya kazi hapa wanaonekana wakiwa wamevalia sare za kazi pia hapa kuna mtu ambaye anaonekana akitumia tarakilishi kufanyia kazi. Pia kuna polisi ambaye anaonekana akiwa amekuja kupata usaidizi hapa.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu. Wamevalia kofia ambazo zimeandikwa jina la ODM. Hapa kunao Raila Odinga, anaonekana akiwaongelesha watu hawa. Ina maana kuwa wako kwenye harakati ya siasa.

Hapa kunao watu ambao wanaonekana wakiwa wamesimama. Hapa pia kuna jaji mkuu Martha Koome, anaonekana akiwasalimu wenzake kabla ya kuazisha mkutano.

Hii ni ofisi ya serikali na ni ofisi ya huduma, hapa kuna mama ambaye anaonekana akiwa amevalia sare za kazi, pia anaonekana akitumia tarakilishi ili aweze kurahisisha kazi, hapa kuna mzee mmoja ambaye amekuja ili aweze kuhudumiwa hapa.

Hapa ni wachezaji wanaonekana wakiwa wamevalia nguo za kucheza ambazo zina rangi inayofanana. Wanaonekana wakifanya mazoezi kwenye uwanja kabla ya kuanza kucheza.

Hapa kunaonekana mapaipu. Paipu hii inaonekana kubeba maji. Huku pia kuna shimo huko mbeleni mwa paipu huu. Labda ile shimo inatumiwa kuhifadhi maji huku. Inaonekana kuwa kuna pia ukuta mdogo ambao umeegeshwa kwenye ukuta ambao umezunguka shamba hili.

Hapa panaoneka picha ya jaji mkuu Martha Koome. Kando yake kuna watu wengine mama na mbaba hao watu ni kama wanafanya kazi pamoja na huyu Martha Koome ni kama kuna jambo ambalo linaendelea kuongelelewa humu.

Hapa kunaonekana watu ambao wamevalia bendera ya kenya. Sare zao karibu zote zimevaliwa, zimewekwa bendera ya kenya tena kunao watu ambao wanaonekana kushangilia wakipuliza tarumbeta. Inaonekana kuwa ni kama kuna siasa ama kunao sherehe ya serekali.

Hapa kuna raisi wetu wa Kenya na bibi yake Rachael. Anaonekana kuwa anapewa silaha za kutumia kwa kazi. Watu wengi wamekuja kushuhudia kazi hii ya serikali, pia wanataka kusikia raisi wetu akiongea, kuhusu atakavyo fanya kazi nchi hii.

Hawa ni wachezaji, wachezaji hawa niwa kike. Wanaonekana kuwa wanacheza mpira ,wamevalia sare za timu yao kulingana na rangi. Pia huko kando Kuna mashabiki ambao wamekuja kuwa shangilia na kuwatia moyo ili waweze kupata ufanisi na kushindana baada ya mechi.

Huyu ni rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta. Anaonekana kuwa anatembea na waajiriwa wake ambao wanafanya kazi katika serikali. Watu wanaonekana kuwa na furaha. Huko nyuma kuna mlinzi wake ambaye anamchunga kila wakati. Watu hawa wanaonekana wamevalia suti zenye zinafaa kuvaliwa katika serikali.

Watu wamekusanyika kwenye uwanja wa serikali, ni kama Kuna jambo ambalo ilikuwa inatendeka huku. Labda kulikuwa na mkutano wa serikali ama kulikuwa na michezo. Kwa sabababu huwa unafanyika sana sana huku kwenye uwanja wa serikali.

Hapa kuna watu ambao wamevalia sare nyekundu, tena kofia nyekundu. Hizi sare zao zimeandikwa majina yanayofanana. Inaonekana kuwa hawa ni watu ambao wanashiriki kwa siasa. Wamevalia nguo ambazo zimeandikwa "Tuko Pamoja". Hii inaonyesha kuwa wanaomba kura kwa wanaraia.

Hapa ni Huduma Center. Hapa watu wanaenda kufanya kutafuta usaidizi. Wanaweza kupata usaidizi mzuri. Watu huku wamefalia sare zinazofanana ili wajulikane kuwa wanafanya kazi hapa. Wanaonekana kuwa ni watu wenye bidii na wako tayari kuwasikiza watu kwa unyenyekevu.

Hapa ni mchezoni. Watu wanaonekana kuwa wanacheza. Watu timu tofauti wamevalia sare tofauti. Wanaonekana kuwa wanafanya bidii kuona kuwa wameshinda. Pia huko kando kando kuna watu ambao wameketi ili kuja kuwasherehekea ili waweze kupata ushindi.

Hapa panaonekana mtu ambaye amevalia suti nyeusi. Kando yake yuko mtu ambaye amevalia sare za uchezaji na inaonekana kuwa ni mwanajeshi. Mtu kando yake anaonekana kumpea zawadi ya yunifomu ya kucheza. Hii husaidia sana wanajeshi kupata kazi baada ya kazi.

Hapa kuna mguzanyiko wa watu. Kuna hao watu ambao wamevalia sare zinazofanana. Pia kuna watu ambao wamebeba karatasi cheupe. Wanaonekana kuwa kuna kitu ambao wanapigania. Hii inaonekana kuwa ni hali ya siasa. Watu wamekaa kutega sikio kumsikiza anayeongea huku wakimshangilia.

Hawa ni wachezaji. Wachezaji hawa wanaonekana kufurahia kupewa trophy . Wamevalia sare zinazofanana. Hawa ni wanaume. Wanasherekea kwa furaha. Kama wamewekelea mikono yao juu kuonyesha ushindi wao.

Hawa ni watu ambao ni wanaume ambao wamesimama hapa. Wawili hawa wanaonekana kushika kipande. Mmoja wao anaonekana kuwa ako na shanga nyekundu kwenye shingo lake. Pia watu hawa wanaonekana kuwa wamevalia barakoa, tena wawili wao hapa wamevalia sare za kazi, pia iko na muhuri wa Kenya.

Hapa kunaonekana watu ambao wanaandika makaratasi. Tena kuna mama ambaye anaonyeshwa jinsi ya kuekelea vidole vyake kwenye mashini hii. Pia kuna mama ambaye anaonekana kuandika kwenye makaratasi zenye ziko kwa meza. Tena kuna maandishi ambayo inaandikwa kuonyesha kwamba kuna mtu anayehudumiwa.

Hapa panaonekana watu wawili. Hawa watu wanaonekana kuwa wako kwenye ofisi ya serikali. Wanashughulika wawezalo ili kusaidia wananchi. Wanaonekana kuwa wamevalia vitu vya nyeusi kwenye mikono yao. Tena wamevalia shati nyeusi. Ni kama kuna kazi wanaifanya kwenye ofisi hii ya muhimu.

Hapa panaonekana watu watatu. Kunao jaji mkubwa, Martha Koome. Anaonekana kuwa anaapishwa siku hii. Anaonekana kuwa amebeba bibilia juu kuonyesha kuwa anaapa kuwa atafanya kazi nchi hii kwa utaratibu na uelewano kila wakati.

Hapa panaonekana Martha Koome, chaji Mkuu wa nchi yetu. Anaonekana kuwa kuna jambo anaelezea huku televisheni ya Citizen. Anaonekana kuwa anawaongelelesha wananchi kuhusu wanavyoweza kufanya mambo humu nchini kutoharibu mali ya wengine.

Hapa panaoneka watu ambao wanaziandika makaratasi. Hii inaonekana kuwa ni shughuli ya serekali labda kuna vitu ambavyo vilikuwa vimeandikishwa kwenye serekali hasaa wakati wa kutafutiwa wananchi huduma namba. Hii husaidia kwa kuwafikia watu wengi katika nchi yetu bila kuwatafuta.

Hapa ni ofisi ambapo vipande vinaweza vikahadhibiwa. Vipande husaidia sana wananchi kuonyesha kuwa ni mtu wa nchi hii. Hii pia husaidia watu kupata usaidizi kwa haraka wakati wanataka vitu kama bursary ya kulipia shule tena helb loan kwa wanafunzi wa vyuo vikuu.

Panaonekana wamama , pia kuna mtu ambaye anawa anawaelezea jinsi ya kufanya . Kina mama hawa wanabebana karatasi alafu karatasi hizi zinakaa zinaonekana kuwa ni birth certificate za watoto wao . Labda kuna vitu vya kusajiri za serikali .

Hapa wanaonekana wachezaji wanawake. Wanaonekana kuwa wanajitia nguvu ili wanapoenda uwanjani waweze kujua wanavyocheza. Wamevaa sare zinazofanana. Wanaonekana kuwa ni watu wenye nguvu. Pia kule kando yao kuna watu ambao wamekuja ili wawatie nguvu wachezaji hawa.

Hapa wanaonekana wanawake wanaonekana kuwa wako mchezoni wanang'ang'ania mpira kunao mmoja wao amebeba mpira alafu mwezake wa timu ingine wanaonekana kumvuruga wakitaka kumchukulia mpira. Huku kando kando kunao mashabiki ambao wamekuja kuwasherehekea.

Hapa panaonekana watu ambao wamevalia sare zinazofanana. Pia wameketi chini kumsikiza mtu huyu ambaye anaonekana kuongea huko mbele. Watu wamekuja kwa wingi. Wanaonekana kua ni watu wanafanya kazi huko serikali. Watu hawa wanaonekana kutega sikio kuskia mashauri kutoka mtu huyu.

Hizi ni ofisi za huduma Kenya, watu ambao wanafanya kazi huku wanaonekana wamevalia sare zinazo zinafanana, pia kuna watu ambao wamekuja kuhudumiwa, watu hao wamevalia barakoa, pia watu ambao wako huku wamevalia barakoa pia ,kunazo matarakilisha zakutumia kwa kazi huku.

Hapa kunao raisi wetu na aliyekua naibu rais Rigathi gachagwa, tena wanaonekana na jaji jaji wamevalia sare za kazi, pia huku kunaonekana jaji ambaye ashastaafu wanaonekana kuwa wana furaha baada ya kupewa kazi rais wetu.

Hapa ni ofisi la serekali inawezekana kuwa ni ofisi za huduma. Hapa panaonekana vipande vya watu ambao wamezikata vipande vyao hivi karibuni. Vipande hivi vinafaa kuwa mtu ako nayo ili kuonyesha kuwa ni mtu wa nchi hii.

Hizi ni ofisi za serikali ambapo wanaraia wanaenda huko kupata usaidizi. Huku wanaweza kusaidika kwa haraka kwa sababu watu ambao wanafanya kazi huku ni wengi na wako na roho ya kufanya kazi. Hii ni ofisi ambayo husaidia wananchi kupata mahitaji yao kwa haraka.

Hapa panaoneka watu wengi ambao wamekusanyika, wanaonekana kuwa ni wazalendo wa Kenya ,wengi wao wamevalia sare ambazo zimechorwa bendera yetu ya Kenya, Tena Kuna mama ambaye anaonekana kuwa amevalia bendera ya kinywa kutoka kichwa ,tena ameshikilia bendera hii huonyesha uzalendo Wa mwananchi.

Hili ni benki la serekali, watu wanaonekana wamekuja kuhudumiwa na watu ambao wanafanya kazi hapa. Kuna watu ambao wamefikiwa kwenye laini tena kuna watu ambao wanasubiri kufikiwa. Hii hutumiwa sana sana na watu ambao wameajiriwa na serekali kufanya kazi.

Hapa ni kule ofisi za Huduma. Watu wanaonekana kuwa wametembea na karatasi ambazo wanataka kuhudumiwa, wengi wao naonekana kuwa watu wadogo. Pia kuna mzee mmoja huku mbeleni. Wanaonekana kuwa wanasubiri kufikiwa kwenye laini ili wapate kuhudumiwa kwa haraka ipasavyo.

Hii ni ofisi ya serekali ofisi hii ni ya huduma watu ambao wanafanya kazi huku wanavalia nguo nyeusi na shati nyeupe. Watu wanaonekana kuwa wameketi wakisubiri wafikiwe kwa laini tena kuhudumiwa. Hizi ofisi unaweza kuhudumiwa kwa haraka sana na upate kitu ulikuwa unachokita kwa haraka.

Hapa pana onekana watu ambao wanakaa kushughulikiwa wengine wako wameketi chini ili wakingojea wafikiwe. Hii inaonekana kuwa ni ofisi ya serikali ambapo watu wameenda kupata usaidizi huko. Sanasana kwa wanaraia ambao wanafanya kazi kwa serikali.

Hapa kunao naibu wa rais wetu Kithure Kindiki. Anaonekana kua yuko pale huduma Kenya. Tena kuna watu nyuma yake ni kama wanafanya kazi huku. Tena kuna mama mmoja ambaye amepeleka mtoto wake ni kama ameenda kumtengeezea birth certificate ya mtoto. Anaonekana kua na furaha.

Hapa kuna jaji mkuu, Martha Koome. Anaonekana kuwa na wafuasi wake ambao wanafanya kazi. Inaonekana kuwa kuna jambo ambalo analitangazia nchi yetu. Martha anatoa uamuzi wa vitu ambavyo vinafaa kufanyika huku nchini Kenya, bila kuharibu sera.

Hawa ni majaji wa Kenya akiongozwa na jaji mkuu Martha koome, wanaonekana kuwa wamevalia sare nyekundu, pia wanasimamia haki nchi yetu, wanaonekana kuwa wamekutanisha mikono kuonyesha kuwa wako Kwa kuungana kila wakati na wenzake hili kuongoza nchi yetu

Hawa ni wanawake, wanawake hawa wanaonekana kuwa wamevalia sare zinazofanana pia zimeandikwa nambari tofauti tofauti ,kule nyuma kuna mama mmoja ambaye ameshikilia mipira wanaonekana kuwa na furaha ni kama watu ambao wanataka kucheza na wako na nguvu.

Hapa panaonekana mchezaji. Mchezaji huyu anaonekana kuwa anashiriki kwenye mchezo wa kuruka. Anaonekana kuwa yeye ashamaliza kuruka na amejipatia kipaji chake. Watu wengi wanashiriki mchezo huu kwa sababu wako na talanta ya kucheza mchezo huu. Hii huwasaidia kujenga talanta yao maishani.

Hapa ni mkusanyiko wa watu ambao wanafanya kazi serikalini , hapa kunao jaji ,Moses Wetangula na mwenzake pia huku kuna jaji mkuu Martha Koome na mwenzake, pia hapa kando kuna watu ambao wamevalia suti na tai wanaonekana kuwa wanafanya kazi huku serikalini.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu. Wengi wao wamevalia nguo ambazo zimeandikwa SportPesa. Tena kuna wengine ambao wamevalia sare tofauti. Hii inaonyesha kuwa hapa ni mchezoni na watu ambao wa timu moja wanaonekana kuwa wamevalia sare zinzofanana. Mashabiki wamekuja ili kuwatia nguvu wachezaji.